Dawa ya matumizi ya nje kwa wanyama, chupa ya dawa ya wanyama imewekwa mbele ya boksi lake rasmi. Dawa hii ni suruhisho na inatumika kama dawa ya kuchuwa moja kwa moja kwenye ngozi ya mnyama.

Mbolea ya kupandia imo kwenye mfuko mkubwa. Aina ya mbolea hiyo ni "NPK", imetengenezwa kwa kampuni ya "KEL" kemikali iliyokuwepo Kenya, ikionyesha viwango vya kemikali. Pembeni kuna mkono wa binadamu ukiinua sampuli ya mbolea hii iliyojaa unga wa rangi ya kahawia.

Dawa ya mifugo. Chupa ya lita moja ya dawa ya aina ya "Taktic", imetengenezwa kwa ajili ya matibabu ya ngozi, na wadudu wa nje kwa: ng'ombe, kondoo na nguruwe. Inatumika kwa kuchanganywa katika maji ya kuogesha au kunyunyuzia mifugo, ili kutibu kupe na wadudu wengine.

Mwanamke aliyevaa blausi nyeupe akiwa ndani ya duka la pembejeo za kilimo, anatabasamu na amesimama kwa furaha ndani ya duka hilo, nyuma yake kuna vifurushi vya mbegu mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Sanduku la dawa za mifugo likiwa na picha ya mbwa kwenye kifungashio. Bidhaa hii hutumika kuwakinga dhidi ya kupe na viroboto kwa mbwa na mara nyingi huja katika mfumo wa vidonge vya kutafuna vinavyopendwa na wanyama.

Dawa ya mifuugo iitwayo "dectomas", dawa hii iko kwenye chupa ya milimita ya hamsini na inatengenezwa na kampuni ya "Eranko animal health". Dawa hii hutumika kwa kudhibiti vimelea wa ndani na nje, kama minyoo na kupe na huingizwa moja kwa moja kwa njia ya sindano.

Kifungashio cha dawa ya mifugo inayopatikana katika duka la wanyama, dawa hiyo hutumika kwa ajili ya kuondoa minyoo kwa wanyama kama ng'ombe, mbuzi, kondoo au mbwa.

Watu wawili wanafanya kazi ndani ya kitalu kilichojengwa kwa mbao, na kufunikiwa kwa plastiki ya wazi, inayowezesha mwanga kupenya. Wanatumia majembe wakieneza udongo au mboji kwa maandalizi ya kupanda.

Dawa za mifugo zimepangwa katika rafu kwa ajili ya matumizi ya mifugo kama ng`ombe, mbuzi, kuku na kondoo bidhaa hizo zimewekwa kwa mfumo wa chupa, vidonge, poda na majimaji.

Hii ni dawa ya mfugo ya "coopers spoton" inatumiwa kwa kuthibiti mbu na viroboto, ng'ombe hutibiwa kulingana na uzito wao, milimita hutoa kiwango sahihi cha dawa. Watoto wasikaribie karibu na dawa hii kwa kuwa ni hatari .

Chupa ya dawa ya mifugo yenye kofia ya kijani pembeni ya boksi lake la kuhifadhia yenye rangi nyekundu, muundo wa dawa hiyo na uasilishaji wake ni wa hali ya juu ukibeba lengo la kuimarisha uzazi, afya na ustawi wa wanyama wanaofugwa kwa sababu za kiuchumi na chakula.

Wafanyakazi kadhaa wako shambani wakivuna zao la biashara la mananasi lililoiva. Wakiyapanga kwenye kreti jekundu za plastiki. Kreti hizo zimewekwa kwa safu upande wa kushoto huku trekta lililojaa mananasi likionekana nyuma, likisubiri kusafirisha mazao.

Eneo la mavuno la zao la biashara, watu kadhaa wanamimina matunda ya kahawa, yaliyovunwa kutoka ndoo za plastiki za rangi nyeusi, kwenye ardhi safi na wazi, kwa ajili ya kukaushwa.

Mazao ya biashara ya nyanya yaliyopandwa ndani ya safu kila mmea ukiungwa mkono mfuko wa plastiki, ulijaa udongo nyanya zenye rangi tofauti kutoka kijani kibichi hadi nyekundu zinakuwa kwa ustawi zikionyesha hatua mbalimbali za ukomavu.

Kwenye shamba kubwa la kahawa wavulana wawili wanajitahidi kuvuna matunda haya ya kahawa, yaliyokomaa kutoka kwenye mimea ya kahawa. Wamesimama kwa makini katikati ya safu wakichagua tu matunda yaliyo bora.

Mkulima aliyevaa mavazi ya samawati amepiga magoti karibu na mmea mchanga wa ndizi. Ndizi ni zao la biashara linalolimwa kwa wingi katika maeneo, na huuuzwa kwa soko la ndani na nje kutokana na mahitaji yake ya chakula na bidhaa za viwandani.

Uvunaji wa wa zao la mbesi maparachichi yamechumwa yamewekwa kwenye vyombo vinavyotumika kuhifadhi kwaajiri ya kusafirisha kwenda viwandani au masokoni maparachichi hayo yamekomaa na yana rangi nzuri ya kijani.

Mashamba ya mapapai yaliyopangwa kwa mistari huku mipapai mingi isiyokomaa likitegemea kwa wingi ikitoa taswira ya uzalishaji wa matunda ya muda mrefu yanayotumika kuuzwa kwenye masoko au zao la kibiashara

Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja, wapo kazini kuvuna maembe matamu yaliyokomaa kutoka kwenye mti mkubwa. Wanachuma matunda yenye rangi angavu na maji mengi kwa uangalifu kutoka kwenye matawi.

Watu kadhaa wanaketi chini, huku wengine wamechuchumaa na kuinama, wakiwa wanafanya zoezi la kuchambua kahawa. Mazingira hayo yanaonyesha hatua ya awali, kabla ya mazao hayo kupelekwa viwandani, kwa ajili ya uchakataji au kuuzwa sokoni.

Kwenye shamba kubwa la kahawa wanawake wawili wanajitahidi kuvuna matunda ya kahawa yaliyokomaa kutoka kwenye mmea mrefu huo wa kahawa. Wamesimama kwa makini katikati ya safu za miti wakichagua matunda bora kuhakikisha mavuno yenye tija.

Eneo la kilimo cha zao la pesa, mahindi yaliyovunwa hivi karibuni yanakusanywa kwa makini, na kufungwa kwa magunia makubwa. Tayari kwa ajili ya kusafirishwa sokoni au kuhifadhiwa.

Mkulima akiwa anachuma kahawa kutoka kwenye mmea wa kahawa, wenye majani mabichi na matunda mekundu, mkono wake umeinua jua kufikia matawi yaliyobeba mazao, tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Shughuli ya uchambuzi wa zao la biashara la kahawa, ambapo watu wanashughulika kuchambua punje za kahawa kwa mikono, punje hizo zimewekwa kwenye meza na watu kuziangalia kwa makini bila kuondoa zile zisizofaa; kama zilizooza, zilizopasuka au zisizo na rangi ya kawaida.

Shughuli ya baada ya mavuno ya zao la biashara la kahawa ambapo watu wanajishughulisha kupakia punje za kahawa kwenye magunia au mifuko maalum punje hizo zimekaushwa na kuchambuliwa ziko tayari kuifadhiwa na kusafirishwa.

Makapu ya makubwa yaliyojaa pilipili hoho za kijani, zikiwa zimepangwa kwa makundi kwenye eneo la wazi, watu kadhaa wako kwa nyuma wakishughulikia pilipili hizo, huenda wanazichambua kuzihamisha au kuzihifadhi, rangi ya mboga ni ya angavu na safi ikiashiria ubora wa mazao.

Mkulima wa zao la kibiashara la tikiti, anaonekana amevaa vazi la samawati, akishikilia tikiti moja mkononi na mkono mwingine akiunyosha juu, kuashiria furaha aliyo nayo, kwa ajili ya kazi yake njema ya uvunaji.

Rundo kubwa la zao la biashara la viazi lililotandazwa ardhini likiashira mavuno ya msimu, watu kadhaa wakulima wakionekana kwa umbali wakikusanya viazi zaidi kutoka shambani.

Mkulima amesimama shambani kwake akiwa ameshika pilipili hoho mbichi mikononi mwake, huku magunia mawili yaliyojaa mazao hayo yamepumzika mbele yake. Mandhari ya kijana iliyopo nyuma huashiria mazingira yenye rutuba na kazi ya mikono yake.

Shamba la karoti, likionyesha kuwa kuna mkulima nyuma akivuna zao hilo la kibiashara. Karoti hizi zinaonekana kuwa zimekomaa na zina rangi yake nzuri, zikisubiriwa kuwekwa kwenye pakiti, kwa ajili ya usafirishaji na uuzaji wa zao hilo.

Zao la biashara ya nyanya ambayo limekomaa vizuri lina rangi ya kijani kabla ya kubadilika kua nyekundu, na mikono miwili inakagua kwa umakini zao ilo likiwa ndani ya mazingira yaliyodhibitishwa kwa ajili ya matumizi na kilimo cha kisasa.

Wakulima wakivuna vitunguu katika shamba la wazi wameinama wakikusanya vitunguu kutoka kwenye rundo kubwa lililo ardhini, wakitumia vifaa kama ndoo ya njano na mifuko ya rangi nyekundu.

Kundi la watu wakiwa katika mazingira ya kilimo wakihusika moja kwa moja na uvunaji wa kahawa. Mmoja wao anamwaga matunda mekundu ya kahawa kutoka kwenye ndoo hadi kwenye rundo kubwa ardhini wengine wamebeba ndoo kichwani wakielekea au wakitoka kuvuna.

Mkulima alievaa shati la njano, anavuna zao la biashara la kahawa. Anavuna kwa umakini mkubwa. Kazi hii inahitaji bidii na ujuzi wa kilimo wa kahawa, ambao ni chanzo kikuu cha kipato cha wakulima na jamii yao.

Mkulima akichuma kahawa zilizokomaa kwenye shamba lake. Anachuma zao hilo la kifedha kutoka kwenye mti huo. Akichukua akiweka kwenye beseni la kijani, kwa ajili ya kutumia ili aweze kuuza ili aweze kupata fedha.

Mkulima akiwa ndani ya kitalu cha nyanya amevaa fulana ya mikono mirefu, suruali na buti huku akishika nyanya mbili mkononi, mbele yake kuna rundo kubwa la nyanya zenye rangi mchanganyiko wa kijani na nyekundu.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna viazi, kuna rundo kubwa la viazi lililo mbele, huku watu wakiwa wameinama wakikusanya na kuweka viazi kwenye mifuko. Mavazi tofauti yamevaliwa na watu kama vile kofia, na vitambaa kichwani kwa ajili ya kujikinga na jua.

Mikono yenye bidii inayochambua zao la biashara la viazi vitamu kwenye rundo lililosamba mbele yao. Kila kigunia na kreti linajazwa kwa utaratibu unaoonyesha uzoefu na nidhamu ya kilimo.

Mimea ya nyanya inayokua kwenye mifuko ya plastiki nyeusi yenye udongo, kila mmea umeunganishwa na bomba la umwagiliaji wa matone unaolenga mzizi wa mmea moja kwa moja, nyanya zipo kwenye hatua tofautitofauti za kukomaa kwa kuwa zipo za kijani na nyekundu.

Mandhari ya kilimo cha biashara ambapo mkulima anaonekana akihudumia kabichi zilizopandwa kwa mpangilio mzuri. Mazingira haya yanaonyesha bidii, utunzaji wa mimea na lengo la kupata mazao bora kwa ajili ya soko. Kabichi hizo zina majani ya kijani na mapana.

Watu wawili wakitembea kwenye shamba lililovunwa, wakiwa wamezungukwa na sanduku nyingi za plastiki zenye viazi vitamu vilivyovunwa. Sanduku hizo zina rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, kijani na samawati, na zimejaa viazi kwa kiwango kikubwa.

Wakulima wameweka matrei ya plastiki yaliyojaa udongo. Kila kimoja kikiwa na miche michanga na mimea inayoota kwa safu nadhifu. Miche hiyo ni myembamba na imeanza kuchepua.

Vikopo vidogo vyenye udongo vimepangwa kwa safu juu ya meza karibu na dirisha, kila kikopo kina mche mchanga inayoota mipangilio hii huonyesha wakulima walioanza hatua za awali za kilimo cha mboga au mimea mingine ya chakula wakitumia mazingira ya ndani kwa ajili ya usalama.

Shamba kubwa lenye mimea michanga iliyopangwa kwa unadhifu, unayotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mambomba hupita katikati ya shamba hilo, ukimwagia maji tone kwa tone kwenye mizizi hiyo, ili kuepusha uharibifu wa maji.

Mstari wa miti ya papai umesimama kwa mpangilio thabiti. Kila mti ukiwa umebeba mapapai ya kijani yanayoning’inia kwa wingi kwenye mashina yake. Majani makubwa yamefunika juu kama mia mvuli, yakitoa kivuli hafifu kwenye ardhi yenye nyasi.

Shamba lililotayarishwa vizuri, ambapo mimea changa imepangwa kwa safu za mistari, katika udongo uliochimbwa hivi karibuni, kila mstari wa mmea umewekewa bomba la plastiki jeusi, likiwa na viunganishi vya kijan, vinavyotumika kama kutoa maji moja kwa moja

Mkulima anahudumia kabwechi, zilizopangwa kwa karibu na ye ukaguzi wa ukuaji umwagiliaji ni wa matone unaonekana kwa mabomba madogo yanayopita katika mistari ya mimea hiyo

Mashine ya kilimo inayotumika kwa umwagiliaji wa mimea shambani. Mashine hii imeunganishwa na bomba la maji, linalopita katikati ya mistari ya mimea. Maji yanaonekana yakitapakaa kwenye udongo, yakionyesha kuwa shamba limekwisha mwagiliwa hivi karibuni.

Shamba lililopandwa vitunguu maji na mbogamboga zingine kama kabichi kwa mpangilio mzuri wa mistari, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone upande wa kushoto unaosaidia mimea kustawi vizuri.

Mkulima aliyevaa vazi la samawati, amesimama shambani akiinua tikiti maji moja begani, akitabasamu huku akiinua dole gumba kuonyesha mafanikio. Chini yake kumejaa matikiti mengi aliyokwisha kuyavuna.

Bustani ya mboga inayolimwa juu ya jengo kwa kutumia mifuko ya plastiki, mtu amevaa shati nyekundu na suruali nyeusi anasimama katikati ya mimea ya kijani kibichi anachunguza na kutunza mazao hayo.

Mashine ndogo ya kilimo, inayotumika kuchanganya udongo kwenye kitanda cha bustani, kilichojaa miche ya kijani. Mashine hiyo ina tanki jeupe la mafuta, injini ya rangi nyeusi na kifuniko chekundu, kinachofunika sehemu ya kuchimba.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kikifanyika ndani ya banda la kisasa. Trei kubwa zimewekwa kwenye miundombinu ya chuma zikiwa na mbogamboga. Mimea hiyo imepandwa bila udongo, ikitumia virutubisho vya maji vinavyosambazwa kwa mabomba.

Matikiti yanayokua ndani ya chafu safi kila mmea ukiwekwa kwenye mfuko mweupe na kushikila kwa kamba kutoka juu. Roboti yenye mkono wa kipekee inafanya kazi ya kupanda, kunyunyuzia au kuvuna kwa usahihi hii ni teknolojia ya kisasa ya ulimaji.

Mashine nyekundu ya kulimia aina ya tila, imewekwa juu ya sakafu ya zege, ikiwa na visu vya samawati vinavyozunguka kwenye mshindo wa kusagia udongo. Hii ni mashine maalumu ya kuchangnya, kulainisha na kuandaa udongo; kwa ajili ya kupandia mazao katika kilimo cha kisasa.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia mashine ya kisasa ya kuchanganya na kuchimba ardhi. Imeunganishwa na trekta ikifanya kazi ya kupindua na kufungua udongo katika shamba lenye rutuba. Mikono yake ya chuma yenye meno yenye ncha kali huingia ardhini kwa kasi yakichanganya ardhi hiyo.

Watu wawili wakiendesha trekta jekundu ambalo limefungwa jembe kwa nyuma likifanya kazi ya kulima ardhi shambani. Ardhi imegawanyika katika sehemu zilizokwisha tiliwa na nyingine zenye mimea ya kijani kibichi.

Eneo la kilimo cha kisasa, kinachotumia mashine hasa roboti kwa ajili ya kutunza mimea ya ndani, roboti hizi zinafanya kazi kwa kumwagilia, kupima hali ya udongo au maji, kupanda na kuchunguza afya ya mimea hiyo.

Mashine ya kilimo iliyowekwa juu ya nyasi yenye muundo wa chuma, imeundwa kwa kazi mahususi ya kufungasha majani kwa plastiki, sehemu ya juu ina injini yenye nembo ya kijani huku mikono ya chuma yenye rangi rangi ya machungwa ikizunguka kwa mduara.

Mkulima analima kwa trekta la mkono linalotumika kulima shamba, ambapo mkulima anatembea nyuma yake akiongoza kwa mikono. Trekta hilo lina magurudumu mawili makubwa, na kifaa cha kulimia kilichounganishwa nyuma kikifanya kazi ya kupasua ardhi, na kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda.

Mpangilio wa kitaalamu wa kilimo cha hydropon, ambapo mboga zenye majani mabichi zimewekwa katika muundo wa plastiki, huku taa zikimulika na kuangaza na kuchochea ukuaji wa mimea kwa kasi na ufanisi.

Mashine ya kilimo inayovutwa na trekta ya rangi ya samawati, yenye matairi makubwa. Mashine hii hutumika kukusanya majani yaliyokatwa, au nyasi kavu kuwa mirundo, ili kurahisisha ukusanyaji baadae, hasa kwa ajili ya chakula cha mifugo.

Mashine ya kilimo aina ya bela ya nyasi inayotumika kutengeneza marobota ya nyasi kwa ajili ya kuhifadhi chakula cha mifugo. Mashine hiyo imeunganishwa kwa trekta na ina rangi ya kijani kibichi.

Samaki aina ya koi; wenye rangi mbalimbali kama nyeupe, machungwa, kijivu na nyeusi. Wanaogelea ndani ya kontena la plastiki ya samawati ililojaa maji safi. Samaki hao wana mapambo. Hufugwa kwa uangalizi mkubwa katika mazingira yaliyodhibitiwa, kwa lengo la kuuzwa kwa wapenzi wa samaki.

Ufugaji wa samaki. Samaki wamapambo aina ya samaki wa dhahabu wanaogelea kwa utulivu ndani ya tenki la maji safi, wanarangi mbalimbali na miili yao inamuundo wa kuvutia unaoashiria afya njema na uangalizi wa karibu.

Shamba dogo la ufugaji wa samaki ambamo samaki wanafugwa ndani ya beseni lenye mabomba ya kuingiza maji mabomba haya huingiza maji safi yenye oksijeni na virutubisho yakisaidia kudhibiti hali ya mazingira ya samaki kama joto na usafi.

Bwawa la kisasa la kufuga samaki ambapo maji huingia kupitia mfumo unaofanana na bwawa la kuzuilia maji. Bwawa hilo limeundwa kwa ustadi ili kudhibiti kiwango cha maji, joto, na usafi. Maji huingia kwa mtiririko kwa kudhibitiwa, yakisaidia kuweka mazingira bora ya ufugaji.

Wavu mzito uliyojaa samaki wa rangi na maumbo tofauti unainuliwa kutoka majini, maji yakitiririka polepole kuashiria siku ya kuvuna, samaki wanarukaruka wakitafuta pumzi ya mwisho huku mwanga uking'arisha magamba yao mithili ya fedha.

Ufugaji wa samaki kwa kutumia tanki la samaki ufugaji huo ni wa kisasa. Tanki hilo limewekwa juu ya meza mfumo unaojulikana kabisa kwa ufugaji wa haina hiyo. Tanki hilo la samaki ni ndogo na limewekwa kwa muundo wa ustadi wa hali ya juu.

Mandhari ya kuvutia ya mazingira ya asili yenye mchanganyiko wa uzuri wa mandhari, historia ya miamba na shughuli za binadamu kama utalii wa maumbile, mtu mmoja amesimama katika lango la pango akionekana kuchunguza au kuonyesha kitu kwa mkono wake.

Eneo la misitu ambapo watu waliokusanyika wanahusika na mimea midogo ambayo ni miche ya uoto wa asili unaopandwa kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira. Wanashiriki katika miradi ya upandaji miti kuendeleza mazingira safi na salama.

Ulimaji wa kisasa kwa njia ya haidroponi, ambapo mmea umeota ndani ya kontena la plastiki lenye rangi nyeusi na mfuniko wa manjano. Maji yenye virutubishi huingizwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, haitumii udongo.

Mfumo wa kilimo bila udongo (haidroponi), umeandaliwa kwa ustadi kwa kutumia mabomba meupe yaliyonyanyuliwa juu ya ardhi, ambapo mimea ya kijani huota kwa mstari nadhifu. Mfumo huu umefunikwa na wavu wa kivuli kulinda mimea dhidi ya mwanga wa jua, ikihifadhi unyevuunyevu na joto la kawaida.

Shamba la kisasa la kilimo cha haidroponi, limepangwa kwa mistari ya bomba iliyotengenezwa kwa usahihi, katika mazingira yaliyowekwa wazi. Mabomba hayo yanabeba maji yenye virutubisho vyote muhimu, ambayo yanawaruhusu mimea kukua bila kutumia udongo.

Yanga imepandwa ndani ya vyungu vya plastiki vilivyowekwa kwenye mabomba meupe ya plastiki, yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa virutubishi kwa njia ya maji maarufu kama haidroponi, madhari ya nyuma yenye wavu wa kijani huashiria mazingira salama na aliyothibitishwa kwa kilimo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi. Ambayo ni mbinu ya kisasa ya kukuza mimea bila kutumia udongo, badala yake mimea hupandwa katika mabomba ya plastiki meupe. Hii ni teknolojia inayovutia hasa katika maeneo yenye uhaba wa ardhi au maji.

Katika shamba kubwa la kilimo cha haidroponi, ndoo nyeupe zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila moja likiwa na maji yenye virutubisho, inayosaidia mimea kukua kwa afya badala ya udongo. Mimea hukua ikiwa imesimamishwa kwenye maji yenye virututbisho.

Kilimo cha haidroponi cha kiwango cha kati, ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo, kwa kutumia mifumo ya kisasa ya plastiki, inayosambaza maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho kimefanyika nje bila udongo. Mimea hulimwa kwa kutumia maji yenye virutubisho maalumu, na mazingira ni safi yenye mpangilio na teknolojia ya kisasa.

Kilimo cha maji cha ndani kwa kiwango kidogo hydroponi, ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo ndani ya jengo au chumba maalumu. Mimea imewekwa kwenye mabomba ya plastiki na hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha ndani kwa njia ya hydroponi ambapo mimea hupandwa bila udongo, mfumo huo una paneli kubwa ya wima yenye matundu ya kupandia mimea na taa zilizowekwa upande wa kushoto ili kutoa mwanga wa kutosha kwa ajili ya ukuaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa uitwao "haidroponi", ambao mimea hukua bila kutumia udongo. Mimea imepandwa kwenye poti ndogo za plastiki zilizowekwa ndani ya mifereji ya plastiki meupe inayopitisha maji yenye virutubisho.

Kilimo cha hydroponi cha ndani, ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo ndani ya jengo iliyodhibitiwa, mimea hupandwa kwenye ya mifumo ya kisasa kama mabomba huku maji yenye virutubisho yakisambazwa moja kwa moja kwenye mizizi.

Kilimo cha maji, haidroponi kinachofanyika nje, kikitumia mabomba makubwa meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa safu juu ya miundo mbinu ya wazi, mabomba hayo yana mashimo ya kupandia mimea, ambapo mizizi hupokea virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji yanayopita ndani ya mabomba hayo.

Kilimo cha kisasa cha Hydroponic kilimo hicho ni bila udongo hii ni teknolojia ya kisasa ya kilimo, ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo bali kwa kutumia maji yenye virutubisho maalum, mazingira ya kilimo hiki ni safi nadhifu na yenye mpangilio wa kitaalamu.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinafanyika ndani ya nyumba ya kitalu yenye paa la plastiki na miundo ya chuma, safu kadhaa za mbogamboga za majani zinaonekana. Huku maji yenye virutubisho huzunguka kwenye mfumo huo yakipitisha virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba kubwa la kabichi, lililoenea katika eneo hilo. Linajumuisha mistari mingi ya kabichi yenye afya, na majani ya kijana yenye kung’aa, yakiwa yamepandwa kwa mpangilio mzuri. Mmea ni mzuri na umejaa, ukionyesha dalili za kilimo makini cha viwanda.

Shamba kubwa la kuku lililo katika eneo pana, lina vifaa vya kisaaa vinavyowezesha ufugaji wa kuku kwa ufanisi mkubwa. Ndani ya mjengo huo kuna hali ya hewa ya kutosha. Kuku wamepangwa katika safu za mabanda safi na ya kisasa yanayojiendesha vizuri.

Shamba kubwa la ufugaji wa kisasa wa vifaranga, vifaranga hao wametenganishwa kwa safu mbalimbali. Kila safu ina vifaranga wengi sana, wenye rangi ya njano. Kuna mwanga mwingi na kuna utumiaji wa teknolojia ya kisasa, ili kuweza kupata matokeo bora.

Shamba kubwa limepandwa kwa safu za kabichi zenye majani makubwa ya kijani kibichi, zikionyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa mpangilio wa kitaalamu. Mimea imepangwa kwa mstari nadhifu, ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa, kama mashine za kupanda na mbolea.

Kuta za plastiki huunda banda la kisasa la kulimia ndani, ndani yake mimea ya strobeli imepandwa kwenye vitanda vilvyoinuliwa juu ya nguzo ya mbao na mabomba ya kumwagilia maji yanapita pembeni mwa kila safu ya mimea.

Kilimo cha kiwanda kinafanyika katika eneo kubwa, lenye muunda wa chuma na vioo. Mimea ya majani ya kijani imepangwa kwa safu nadhifu, ikionyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Kundi la vifaranga weupe linatembea kihorela aridhini katika eneo la banda la kuku, vifaranga hawa ni sehemu ya ufagaji wakuku kwaajili ya nyama au mayai, mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu shuhuli ya ufugaji wa kuku wa kisasa au kienyeji.

Mfululizo wa chafu kubwa zilizofunikwa kwa plastiki, inayopenya mwanga, zikiwa zimepangwa kwa mstari katika eneo lenye kijani kibichi. Chafu hizo hutumika kukuza mazao kwa wingi, katika mazingira yaliyodhibitiwa yakilindwa dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu.

Sasa wakizunguka karibu na vyombo vya chakula na maji, vilivyotandazwa ndani ya eneo hilo sakafu imefunikwa kwa changarawe.

Katika kiwanda cha kilimo cha viwanda, wafanyakazi wanapanga na kukagua nyanya, kisha wanaziweka kwa mpangilio mzuri kwenye sahani za plastiki nyeupe zilizotengenezwa mahususi kwa kufunga. Sahani hizi husaidia kulinda nyanya dhidi ya kuharibika wakati wa kushughulikiwa na kusafirishwa.

Kilimo cha kisasa cha mifugo, ambapo ng'ombe wapo kwenye mabanda yaliyotengenezwa kwa chuma, kila mmoja akiwa kwenye nafasi yake maalumu. Mazingira safi yenye mpangilio na udhibiti bora wa mifugo hiyo, kuonyesha kuwa kuna usalama na urahisi wa matunzo.

Shamba la kabichi lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone hii ni mandhari ya kilimo cha kisasa cha kabichi, ambapo mimea hulimwa kwa mpangilio wa kitaalamu, na humwagiliwa kwa kutumia mfumo wa matone. Teknolojia hii huongeza ufanisi wa matumizi ya maji na ubora wa mazao.

Eneo la kilimo cha viwandani ambapo vitunguu vilivyovunwa tayari, vinapakiwa na mwanaume mmoja kwenye mifuko ya plastiki ya uwazi. Vitunguu hivyo vinaonekana kuwa vimekaushwa na kuchambuliwa.

Eneo la kilimo cha viwanda kinachohusisha ufugaji wa ng’ombe kwa wingi kwaajili ya maziwa au nyama, ng’ombe wakiwa wamefungwa katika mazingira yaliyothibitiwa kwenye mabanda kwenye maeneo ya wazi yenye uzio.

Mashine ya kuvuna mazao aina ya trekta ya kisasa ikiendesha shughuli ya uvunaji katika shamba kubwa. Watu wawili wamepanda juu ya mashine hiyo, mmoja anaendesha na mmoja amesimama juu yake, wakifatilia kazi inavyoendelea.

Eneo la kilimo cha viwandani cha kabichi ambapo, kabichi imelimwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa shamba hilo lipo katika mistari mirefu ya kabichi iliyopangwa kwa mpangilio ikihudumiwa vizuri maana kabichi hiyo imestawi wima sana.

Kilimo cha kisasa cha kuku, ambapo vifaranga wadogo wanakula na kunywa maji, kutoka kwenye vyombo maalumu vya kulishia na kunyweshea, wapo katika mazingira safi yenye mpangilio bora na teknolojia ya kisasa ya ufugaji.

Ng'ombe wengi wa maziwa hasa wa rangi nyeupe na nyeusi wakiwa ndani ya zizi la kisasa lenye muundo wa chuma kwa ajili ya kuwazuia na kuwaweka kwenye mstari wa utaratibu, kila ng'ombe anaonekana kuwa na alama ya utambulisho kwenye sikio.

Ufugaji wa kisasa wa nguruwe, kwa njia ya bwalo kubwa; Lenye uzio wavyuma, ulio gawanywa katika sehemu nyingi za binafsi; Kila sehemu inanguruwe mmoja au zaidi walio lala au kusimama.

Eneo la kilimo cha viwandani, ambapo nyanya zinapita kwenye mikanda ya kusafirisha na wanawake wanazipakia kwenye mifuko ya plastiki ya uwazi, nyanya hizo zinachaguliwa kwa uangalizi, zikiwa safi na tayari kwa usambazaji.

Shamba la kabichi lililopangwa vizuri na kabichi zinastawi kwa mpangilio wa mistari, kabichi hizo zinamajani makubwa ya kijani kibichi zikionyesha kwamba zimefika atua nzuri za ukuaji.

Mfumo wa umwagiliaji ambapo bomba leusi lenye rangi za samawati na kijani. limewekwa ardhini kati ya mistari ya mimea likiwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone, mfumo huo hutumika kusambaza maji moja kwa moja bila kuyapoteza.

Mashamba mapana ya kijani yamepangwa kwa safu zilizonyooka, kila mstari una mimea inayokua vizuri kwenye udongo wenye rutuba. Mabomba meusi madogo ya umwagiliaji wa matone yanapita kwenye kila mstari wa mimea, yakipokea maji kutoka kwenye bomba kubwa lililosambamba na mashine.

Mfumo wa umwagiliaji shamba limepandwa kwa safu na mimea na maji yanatiririka kati ya mazao kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa juu kwa juu unaotegemea mvuto wa ardhi. Mfumo huu huruhusu maji kusambaa juu ya udongo na kufikia mizizi ya mimea moja kwa moja.

Shamba kubwa linalotumia umwagiliaji wa kisasa wa matone ambayo ni mbinu ya kisasa ya kilimo inayoleta maji moja kwa moja kwa mimea kupitia mabomba. Umwagiliaji huo husaidia mimea kukua vizuri kwa kutoa unyevunyevu wa kutosha kwa wakati wote na kupunguza kuvuja kwa maji.

Shamba kubwa linalotumia umwagiliaji wa kisasa wa matone, ambao ni njia ya kumwagilia; ambapo maji hutolewa polepole, tone kwa tone, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Unatumia mfumo wa mabomba na matundu madogo yanayotiririsha maji kwa kiasi kinachodhibitiwa.

Mimea michanga, inayoota juu ya udongo wenye rutuba, katika kila mstari kuna mambomba meusi yaliyotandazwa, yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Hii ni mbinu ya umwagiliaji wa matone inayosaidia kupunguza maji na kuongeza tija.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba jeusi, lenye viunganishi vya samawati. Limewekwa kwenye mistari ya mimea, likitumika kama mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huo husambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, bila kumwaga au kupoteza maji juu ya udongo.

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji wa mabonde ambapo kuna shamba kubwa lililo pangwa kwa safu nadhifu za mimea inayokuwa vizuri, huku kwenye mitaro kuna maji yakipita katikati ya mistari hiyo ikiwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotegemea mtiririko wa maji ya uso.

Mimea michanga iliyopangwa kwa mistari nadhifu kwenye shamba lililotayarishwa vizuri. Kila mstari una mifumo ya umwagiliaji wa matone unaosaidia mimea kupata maji kidogokidogo, kwa wakati sahihi bila kupoteza maji mengi.

Bustani ndogo iliyopandwa mboga mboga kwa mistari zikiwa na afya njema na majani ya kijani kibichi, kila mstari wa mimea umeunganishwa na bomba la umwagiliaji wa matone, linalosaidia mimea kupata maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba la kisasa la haidroponi, likinyunyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa vinyunyuzio vya kisasa, mimea yenye majani mabichi inatandazwa kwa mpangilio mzuri, ina afya njema kutokana na unyevu wa kutosha .

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji wa matone ambapo mashamba, yenye safu za mimea changa yamewekewa mfumo wa umwagiliaji huu, ambapo mabomba makubwa ya samawati huonganishwa na mabomba madogo meusi yanayopita kwenye kila mstari wa mimea.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji, ambapo mabomba yameenea katika maeneo mbalimbali ya shamba ili kusambaza maji kwa mimea kwa usahihi na ufanisi, mabomba hayo huwezesha umwagiliaji wa mimea kwa kiwango kinachodhibitiwa.

Mandhari ya asili. Ambapo kilima cha kijani kinatawala mandhari, kikiwa na misitu minene katikati na vilevile vilivyozungukwa na nyasi laini. Njia nyembamba inapita chini ya kilima, ikiashiria uwepo wa binadamu katika mazingira haya.

Mandhari tulivu ya uwazi, jua linazama polepole kwenye upeo wa anga likitawanya mionzi ya dhahabu na rangi ya chungwa ambayo inatawanyika angani, kuna miti mingi na ardhi yenye uoto wa kijani.

Kilima kilichoinuka taratibu na barabara nyembamba ikipinda kandokando yake. Mti mmoja mrefu unasimama kwa fahari juu ya barabara, matawi yake yakiwa yameenea, barabara inapinda kwa uzuri, ikiongeza mvuto wa mandhari ya asili.

Mto wenye maumbo ya kupinda unapita kati ya kingo zilizojaa majani na udongo, huku ukiambatana na kisiwa cha mchanga katikati. Mazingira haya ni tulivu na yanawakilisha mfumo wa ikolojia wa mto.

Kita katikati ya vilima vya kijani na vichaka vichache linaonekana kama bonde la volcano au enwo la athari ya kijiolojia, mandhari hii ni tulivu yenye anga safi na mawingu mepesi.

Mandhari ya asili. Mti mkubwa wenye matawi yaliyotapakaa unachomoza mbele ya anga la jioni, huku jua likiwa linatua na kuacha rangi ya: chungwa, samawati na kijivu angani. Taswira hii huonyesha eneo la vijijini lenye utulivu wa asili.

Hifadhi ya wanyama pori. Tembo mmoja akiwa anatembea kwenye nyasi zenye rangi ya kahawa. Nyuma yake kuna mlima mkubwa, wenye theluji juu yake, na miti kadhaa ikiwemo nyuma ya huyo tembo.

Mto unaopita sehemu ya ukame ukizungukwa na vichaka vya kijani na miti mirefu upande wa mbali. Sehemu ya nyuma kuna mlolongo ya milima uliofunikwa na misitu.

Mandhari ya alisia ya utulivu, iliyofunikwa kwa kijani kibichi, ikionyesha hali ya amani na hewa safi inayoweza kupatikana katika sehemu hiyo. Kuna mabonde kama, na ardhi nyingine ya tambarare.

Mandhari ya kijani ya asili mbapo ardhi imefunikwa na nyasi au malisho ya kijani kibichi, na miti michache imesambaa kwa umbali. Mazingira hayo ni tuivu yakitowa hisia ya mazingira ya uzuri na pia pako wazi.

Mandhari tulivu yenye maji yaliyozungukwa na miti mingi ya kijani, ya uoto mnene; upande wa kushoto kuna muundo wa zege, maji ni tulivu, sehemu imetulia.

Mandhari ya mazingira ya asili yenye miti ya kijani kibichi, inayotoa hisia za utulivu, hewa safi na uzuri wa mazingira ya nje, ni mfano wa uhusiano wa binadamu na mazingira unaochangia afya ya akili, miti hiyo imesimama kwa utulivu majani yake ya king'oa kwa mwanga wa jua.

Mandhari ya asili wakati wa machweo, ambapo jua linazama nyuma ya vilima vilivyopambwa na miti. Miale ya jua huangaza anga kwa rangi za dhahabu. Mandhari haya huleta hisia za utulivu, na tafakari, na uzuri wa maumbile.

Miamba mikubwa iliyopangwa kwa namna ya kuvutia, imeinuka katika uoto wa kijani ikitoa taswira ya uimara wa asili na urithi wa kihistoria na kijiografia. Maumbo haya ya mawe yaliyopigwa na upepo na mvua kwa miaka mingi, huamsha hisia za heshima kwa kazi ya muda mrefu wa asili.

Mandhari ya kupendeza yenye milima na mabonde, yaliyofunikwa na uoto wa kijani kibichi, sehemu ya mbele inaonyesha mimea ya kichaka au majani marefu, huku katikati na nyuma kuna vilima vya mfululizo vinavyopanda kwa hatua.

Madha tulivu ya ziwa linalo ng'aa chini ya samawati, uzuri na utulivu wa mawingu meupe yanayojipinda juu yamefunika taswira ya mwangaza inayoakisi moja kwa moja kwenye maji hayo masafi.

Mandhari tulivu ya vilima vilivyofunikwa na uoto wa ya kijani kibichi, huku njia ikipita kupitia eneo hilo na kuendelea hadi kupotea kwenye upeo wa macho, mbingu iko safi yenye mawingu machache meupe.

Milima ya asili iliyofunikwa na malisho ya kijani kibichi, pamoja na vichaka vichache, vinavyojitokeza hapa na pale. Eneo hili ni la utulivu wa kipekee, lina mchanganyiko wa nyasi laini, na vichaka asili ambavyo huongeza mvuto.

Mandhari ya kuvutia ya mto mpana, unaopita katikati ya uoto wa kijani kibichi. Pembeni mwa mto kuna visiwa vidogo, na mabonde yenye nyasi ndefu, pamoja na vichaka vya miti ya asili.

Barabara ya vumbi inayojipinda kupitia eneo kavu lenye udongo mwekundu na kichaka kidogo. Barabara hiyo inaelekea upande wa milima kwa mbali huku ikipita katikati ya vichaka na miti midogomidogo iliyonyauka kwa sababu ya hali ya hewa ya ukame.

Milima ya kijani kibichi yenye mashamba yaliyopangwa kwa ustadi, miti ya asili na vichaka vilivyotapakaa katika maeneo tambarare na vilima, mbingu ni safi yenye mawingu meupe yaliyotawanyika yakiongeza uzuri wa mazingira haya ya asili.

Eneo lililodhibitiwa la ufugaji wa mifugo. Mbuzi kadhaa wenye afya wanakula nyasi zilizowekwa kwenye mbao. Eneo hilo ni safi limezungushiwa mbao, na limepangwa kwa ajili ya kuwalinda mbuzi na kuwaweka katika mazingira salama.

Mbuzi kadhaa wanatembea kwa utulivu juu ya barabara ya udongo mwekundu, wakielekea upande mmoja kama kundi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya mashambani yenye miti ya asili na vichaka vilivyotapakaa.

Katika eneo lenye uzio wa mbao, lililozungukwa na majani na miti ya kijani, mkulima amesimama katikati ya kundi kubwa la bata wa rangi mbalimbali nyeupe, kahawia na weusi, bata hao wamejikusanya karibu na mkulima anayetoa chakula.

Banda la kisasa lenye mwangaza wa kutosha, kuku wanatoa vichwa kupitia sehemu za wazi, huenda ni kwaajili ya kulishwa au kuchunguzwa kiafya. Wafanyakazi wawili wa shamba, wanaonekana wakisimama karibu na kuku hao, mmoja akishughulika moja kwa moja na kuku.

Shamba dogo la ufugaji wa bata, mwanamke amevaa viatu vyeusi amesimama kwa makini akitazama bata wake wakizunguka huru. Bata hawa wanatembea ndani ya eneo hilo lenye uwazi, lenye bwawa dogo kwa ajili ya kunywa maji na kucheza.

Banda la kuku lililojaa kuku wengi wadogo wakizunguka kuelekea kwenye madumu ya chakula, na wengine wakitafuta namna ya kunywa maji, wafugaji wawili wamesimama wakiangalia mifugo hiyo wamevaa makoti ya maabara meupe na mabuti meusi.

Kilimo cha mbegu ambapo trei za plastic zimejaa vikopo vidogo kumi vyenye udongo na miche michanga ya kijani inayoota kwa ustawi trei hiyo imewekwa kwenye dirisha linalopitisha mwanga wa jua kuiwezesha mimea kupata mwanga kwaajili ya ukuwaji.

Kifungashio hiki kina mbegu za maharage machanga, zenye ubora wa hali ya juu, zilizochaguliwa kwa uangalifu, kwa ajili ya kuota vizuri na ukuaji mzuri wa mimea. Kifungashio hiki kina picha ya maharage hayo yakishakua makubwa.

Mashamba yaliyopangiliwa kwa safu nadhifu za mimea changa yanaonyesha hatua za awali za kilimo cha mbegu ambapo mimea huchungwa kwa umakini ili kuhakikisha ubora wa mbegu zitakazo vunwa. Mabomba ya umwagiliaji wa matone yanapita katikati kuhakikisha ardhi ina unyevu unyevu wa kutosha.

Kilimo cha mbegu, mfuko wa mbegu za basili umetengenezwa na kampuni ukibeba nembo ya afrika na uzito wa gramu kumi. Mbegu hizi hutumika kwa ajili ya kuzalisha majani ya basili yenye harufu nzuri na ladha ya kipekee yanayofaa kwa matumizi ya jikoni au viwandani.

Kilimo cha kisasa, ambapo mimea hulimwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, kupitia mabomba maalumu. Teknolojia hii huongeza ufanisi wa utumiaji wa maji, na ubora wa mazao.

Miche michanga ya mimea iliyoanza kuchipuka kutoka kwenye kontena la udongo. Majani yake ni ya kijani kibichi na shina ni nyembamba, ikiashiria kuwa mimea ipo kwenye hatua ya mwanzo kabisa ya ukuaji.

Mifuko miwili ya pembejeo za kilimo kutoka kampuni ya "EA" seeds mifuko hiyo imetengenezwa kwa karatasi ya kahawia na ina nembo ya kampuni iliyowekwa kwa uwazi katikati, mfuko wa kushoto unaonyesha mbegu za maharage na mfuko wa kulia unaonyesha mbegu za mahindi.

Pakiti za mbegu za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa safu mbili juu ya uso wa meza, kila pakiti ina jina la zao na chapa ya kampuni inayozalisha mbegu hizo, miongoni mwa mbegu zilizopo ni nyanya, pilipili hoho ya kijani.

Pakiti ya mbegu za mbogamboga, mboga hiyo ni ya majani maarufu kwa virutubisho na ladha yake. Pakiti hii imechorwa kwa rangi ya kijani na njano ikiwa na chapa ya kampuni yake.

Mimea michanga yenye majani ya kijani kibichi inaota katika vifuko vya plastiki vya rangi nyeusi, vilivojazwa udongo na kupangwa vizuri juu ya uso wa sakafu ya wazi, mimea iko katika hatua ya mwanzo ya ukuaji.

Pakiti kadhaa za mbegu za mbogamboga zilizopangwa kwenye rafu ndani ya duka, pakiti hizo zimeandikwa ''Vuna seeds'' na zinaonyesha aina mbalimbali kama kabichina na bamia.

Shamba kubwa lenye mimea changa yenye rangi ya kijani inataswira ya msimu mpya wa kilimo unaoanza. Ardhi imeandaliwa kwa uangalifu huku mimea ikiwa katika hatua ya awali ya ukuaji ikihashiria matarajio ya mavuno.

Mimea michanga imepandwa kwenye shamba la wazi na kila safu imewekewa bomba dogo la umwagiliaji wa matone, maji hutiririka mojakwamoja kwenye mizizi ya kila mmea. Yakisaidia ukuaji bila kupoteza maji, mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi ikiashiria afya njema.

Rafu ya pembejeo, imejaa pakiti za mbegu za maua, kila moja imechorwa kwa uzuri wa rangi na aina, mbegu za asili zinaleta wazo la pazia nyeupe za maua kama dheluji, mbegu zingine huwakirisha ramngi ya limao inayong'aa.

Mimea michanga imepandwa katika vikombe vya plastiki vya rangi nyeusi vilivyopangwa juu ya meza ya wazi, ikiwa ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu majani ya mimea hiyo ni ya kijani kibichi yakionyesha afya njema na ukuaji mzuri.

Eneo la duka la kilimo cha mbegu, ambamo mbegu za mimea mbalimbali zimefungwa kwenye paketi za kisasa, zenye maandishi na picha za mazao husika. Miongoni mwa mbegu zinazotambulika ni za bamia, pilipili, na hoho.

Huduma za mifugo, mbwa wawili wanaonekana wakipumzika ndani ya eneo hilo la wazi lilojengwa juu ya zege. Uzio wa chuma umesimama nje ya jengo ukiwa na maboksi ya chuma yenye milango miwili, kwa ajili ya kuwatunza wanyama katika mazingira salama na yaliyo dhibitiwa.

Mpangilio wa kisasa wa ufugaji wa mbwa. Mbwa anapewa chakula kwa kutumia vifaa vya kisasa vinavyolenga urahisi na usafi. Sehemu hiyo ni safi na ina nafasi ya kutosha, ikitumia vyombo vya chakula.

Madaktari wawili wa mifugo wakimhudumia mbwa kwa ushirikiano, daktari mmoja ameinama karibu na kichwa cha mbwa, akichunguza sikio lake kwa makini, huenda anatafuta dalili za maambukizi, daktari wa pili amesimama pembeni, akiwa na daftari akirekodi maelezo yanayotolewa na mwenzake.

Mbwa wanne wenye manyoya ya rangi tofauti wakiwa wamesimama juu ya nyasi kwenye mazingira ya wazi, wengine wanaonekana wakipumua kwa mdomo wazi, hali inayodokeza kuwa wako katika hali ya furaha au uchezaji.

Daktari wa mifugo akimhudumia mbwa mweupe, mwenye manyoya mengi na laini. Mbwa ametoa ulimi nje, ishara ya kua mtulivu au kupumua baada ya mazoezi. Daktari amevaa mavazi rasmi ya tiba, akifanya shughuli zake kwa uangalifu, na upendo kwa mnyama huyo.

Nembo imechorwa kwa ustadi wa kisasa, ikihusisha mduara wa kijani wenye picha ya mbwa, paka, na ndege; ishara ya huduma za wanyama wa aina mbalimbali. Chini ya nembo kuna maandishi ambayo yana kauli mbiu ya biashara inayotoa fursa ya kuonyesha dhamira.

Kibanda cha mbwa kilichotengenezwa kwa mbao kikiwa na paa na bati juu yake, mbele ya kibanda kuna sahani tatu ambazo huenda zinatumika kwa chakula na maji.

Sanamu ya twiga ya rangi angavu, limesimama kati ya uoto mnene wa kijani ikiwa sehemu ya mapambo ya mazingira ya nje. Twiga huyo amewekwa katika mandhari ya miti na majani mengi, na anga lina mawingu mepesi yanayoacha sehemu ya samawati.

Pundamilia anayetembea katika mandhari kame na ya miamba, anaonyesha wazi maisha ya mbugani yalivyo katika mazingira ya porini. Majani machache yaliyokauka yanachanganyika na ardhi ya vumbi, yakielekea kwenye mlima mkubwa wenye kilele chenye theluji.

Mandhari ya uwazi kwa ajili ya wanyamapori ambapo tunaona twiga wakiwa wamejikusanya katika kundi. Twiga hao ni warefu wenye miili yenye madoadoa, akionyesha upekee wa wanyama hao nyuma yao kuna miti ya kijani na kuna majani ya kijani kibichi.

Twiga mrefu amesimama kwa heshima, shingo yake ndefu inaonekana kupita juu ya mbao. Ngozi yake yenye michoro, inang'aa chini ya mwanga wa jua, huku akitazama kwa utulivu mazingira yanayomzunguka.

Mnyama pori hatari aitwaye mamba, wako wawili wamelala juu ya sakafu ya zege yenye madoadoa ya vumbi. Mmoja akiwa na mdomo wazi ukionyesha meno yake makali na mwingine akiwa kimya na mdomo wake umefungwa.

Tukio la upendo wa wanyamapori ambapo tembo mama anakumbatia watoto wake wawili kwa kutumia mkonga wake, watoto hao wa tembo wamesimama karibu nae wakiwa wametulia wakijisikia salama katika kumbato hilo la asili.

Kundi la tembo wakitembea kwenye eneo la porini, karibu na bwawa au mto wa asili. Gari la watalii likiwa limesimama pembeni ya barabara. Tembo wanatembea kwa utulivu wakielekea kwenye maji na gari lenye usajili limeegeshwa kwa umbali salama, likwa na abiria na wapiga picha ndani.